Kuta za jengo la kanisa la Makupa, lina rangi nyeupe, madirisha yenye rangi ya samawati na maandishi ya rangi ya samawati.

Kuta za nyumba zenye rangi nyeupe, zina mlango uliotengenezwa kwa mbao ulioa wa rangi ya udhurungi na sakafuni yenye muumbo wa sanduku.

Basi mbili, zilizoegeshwa, za rangi ya kijani kibichi, zina maandishi tofauti, ya rangi nyeupe na nyekundu.

Vivuko viwili, vyenye rangi ya samawati, vimeegeshwa ufuoni mwa bahari, vikishukisha watu na magari. Ufuoni mwa bahari, kuna mijengo mikubwa iliyojengwa.

Mlolongo wa watu wanatembea kutoka kwa ndege iliyoegeshwa katika njia iliyo na bango la samawati lililo na maandishi meupe.

Vivuko viwili vya kuvukisha watu kutoka eneo moja hadi lengine baharini, vimeegeshwa ufuoni mwa bahari huku watu wakiwa wanatoka katika kivuko kimoja.

Ngamia mweupe aliye na kamba shingoni, amesimama katika eneo lililo na mawe, mchanga mweupe na kichaka kilicho cha kijani kibichi.

Wachezaji mpira wa vikapu, wanne, waliovalia mavazi meusi ya Kenya, yaliyo na maandishi mekundu. Mmoja akiwa ameshikilia mipira miwili.

Anga ilio na rangi ya samawati inayo fanana na bahari, mawimbi yakiwa yanapiga yakielekea ufuoni mwa bahari palipo na miti ya kijani kibichi.

Mkekeka una muundo wa mjengo uliyochorwa, uliyo wa rangi nyeusi na kijivu. Kando yake kukiwa na shanga iliyojikunja imewekwa.

Watu wa huduma wameketi katika viti vyeusi, wakiwa wananakili vitu kwa tarakilishi huku wanaohudumiwa wakiwa wamesimama wakiwa wamevalia barakoa.

Mti mkubwa umemea nje ya jumba la mawe lenye mlango wa kijani kibichi uliyo wazi na ndoo nyeusi ikiwa imewekwa nje ya jumba hilo.

Jengo lina kuta nyeupe. Viti na meza zilizo za rangi nyeupe zipo sakafuni nje ya jengo leupe. Kiwanja cha jengo hiki kina nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Majengo matatu yaliyojengwa kwa miti yamewekwa paa za makuti huku yakiwa yamefunikwa na mikeka. Na nyuma ya majengo haya kuna kichaka kilichomea cha kijani kibichi.

Ndani ya jengo 𝑘ubwa la kufanya biashara za bidhaa tofauti, viatu ,𝑘𝑜𝑓𝑖𝑎, mtu aliyevalia nguo nyeusi anatembea katika sakafu ya jengo hili.

Mawingu meupe yametanda angani, ndege nyeupe ilioegeshwa yenye magurudumu meusi imefunguliwa mlango.

Mashabiki wengi wa mpira waliovalia mavazi ya rangi tofauti wakiwa wameinua mikono juu, wakishabikia wakiwa wameinua mabango ya bendera ya Kenya.

Jumba lenye sakafu safi, lina bidhaa nyeusi, zenye maandishi ya rangi tofauti na kuta zilizoandikwa maandishi meupe na paa ikiwa inawaka taa.

Viti vya mbao viko ndani ya jengo lililo na kuta nyeupe na paa iliyochorwa mistari ya rangi nyeupe na udhurungi.

Watu wengi waliovalia mavazi ya rangi tofauti nyekundu, njano, samawati, wameketi katika viti vya samawati vilivyo uwanjani.

Ndani ya jengo, lenye sakafu la hudhurungi, limemwagiwa maua na viti vilivyo vyeusi zimefungwa vitamba vyeupe.

Kivuko kilicho baharini kimeegeshwa ufuoni mwa bahari. Kina vusha watu kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Majengo yaliowaka taa yamejengwa ufuoni mwa bahari.

Ndege mwenye rangi ya hudhurungi, madoadoa meupe na meusi, ana macho meusi ameshikiliwa na mkono wa mtu aliyevalia shati la mkono mfupi.

Dumu la maji leusi lenye maandishi meupe, limehifadhiwa uani mwa jengo lililojengwa kwa udongo na miti, huku watu wawili wakiwa wamesimama mlangoni.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti mmoja akiwa ameshikilia mfuko mkononi, wanaingia ndani ya jengo lenye kuta za vioo.

Wachezaji mpira waliovalia jezi za rangi moja, nyeupe na samawati, zilizo na maandishi vifuani, wamebeba kikombe cha ushindi.

Watu wako ndani ya duka kubwa, lililo na bidhaa tofauti tofauti, zenye rangi tofauti, zilizopangwa kwenye kabati iliyo na vyumba tofauti tofauti.

Jengo lilojengwa kwa kutumia miti, limejengwa ufuoni mwa bahari, likiwa limezingirwa na miti tofauti tofauti, huku watu wakiwa kando ya bahari wanatembea.

Wadoli wawili waliovalishwa mavazi tofauti, moja akiwa amevalishwa rinda na mwingine akiwa amevalishwa shati na suruali iliyo na mchoro wa ndovu.

Bahari ya rangi ya samawati, imezingirwa na miti tofauti tofauti ya kijani kibichi iliyomea kando ya eneo lililojengwa na miti meupe.

Maua yenye rangi tofauti, ya aina tofauti yamewekwa ndani ya kanisa. Mhubiri aliyesimama amevalia shati jeupe akiwa ameshikilia kitambaa cheupe mkononi.

Ndani ya msikiti, uliyo na kuta nyeupe, kuna watu walioketi wakiwa wamevalia kanzu nyeupe na kanzu za rangi ya zambarau.

Dafu liloliwa, lililochongwa na kutobolewa shimo, limeanguka mchangani mweupe ulio ufuoni mwa bahari ukiwa na vijiti vidogo vidogo.

Ndani ya jengo, kuna taa zizazowaka kwa rangi nyeupe zinazoning'inia kwenye paa. Kuta za jumba hili zimepakwa rangi tofauti tofauti.

Ndani ya jumba la kuabudu ,kuna picha iliyochorwa ya mtu ambaye anaabudu, huku kando yake kukiwa na maandishi yanayoelezea zaidi kuhusu jumba hili.

Mawimbi yanapiga baharini, yakielekea ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe uliochanganyikana na matawi yaliyotoka baharini.

Mikono ya mtu aliyeketi ikiwa imeshikanishwa pamoja, mikono hi𝑖 ikiwa na bangili zenye rangi tofauti na mavazi ya mtu huyu ,yakiwa yana rangi nyeupe na madoadoa mekundu.

Watu wawili, walioketi kwa viti vya plastiki, wakiwa wameweka karatasi juu ya meza. Mmoja akiwa ameshikilia kalamu, anaijaza karatasi hiyo.

Mlima wa mawe uliyomea miti juu yake ya kijani kibachi, uko Kando ya bahari inayoleta mawimbi yanayochapa mawe haya huku anga ikiwa nyeupe.

Kunguru mwenye rangi nyeusi ametua juu ya paa lililojengwa kwa makuti la rangi ya hudhurungi lililo kando ya minazi mirefu.

Watoto wawili waliovalia mavazi ya rangi tofauti, nyeupe, samawati wamesimama kwenye sakafu iliyo ya rangi ya kijani kibichi.

Bango leupe lenye maandishi meusi, yanayoelezea zaidi kuhusu eneo hili lilo la kijani kibichi kando ya mchanga mweupe ulio na uwanja wa mpira wa wavu.

Dau limeegeshwa ufuoni mwa bahari kwenye mchanga mweupe ulio na majani meusi, kando kukiwa na miti ya kijani kibichi iliyo mea kando ya jengo ambalo halijamalizwa.

Sahani ndogo na kubwa, zenye rangi nyeupe, zimewekwa juu ya meza, iliyo ndani ya jengo kubwa la biashara.

Watu wanaotembea katika barabara huku wamevalia nguo nyeupe huku wengine wakiwa wameshikilia mabango yenye rangi tofauti. Nyekundu na samawati yakiwa na maandishi meupe.

Gari lenye rangi zilizochanganywa lina mchoro wa mwanamke na maandishi meupe, ikiwa na magurudumu meusi limeegeshwa ufuoni mwa bahari

Mtoa huduma aliyevalia miwani, shati jeupe liliochanganyikana na rangi nyekundu shingo na viwiko vya mkono, akiwaamevalia saa na kinga nyeupe anatoa huduma kwa mama aliyevalia kofia nyekundu.

Wanakandanda watano wakiwa uwanjani wanacheza mpira wa kandanda. Huku mmoja amevalia shati jekundu na suruali fupi nyekundu iliyoandikwa nabari kumi na nne.

Bango la kanisa lililowekwa ukutani, lina masalaba mweusi na maandishi meusi yanayoelezea zaidi kuhusu kanisa au bango hili.

Nyaya za umeme, zimepita nje ya lango la jengo lenye kuta nyeupe lililo na bango juu la maandishi meupe. Watu wameketi nje ya jengo hilo.

Gari jeusi limeegeshwa nje ya jengo kubwa leupe linalowaka taa lililo na milango ikiwa wazi.

Mtu aliyevalia kiakisi na suruali nyeusi anaelekea katika mlango uliyofunguliwa wa ndege uliyo na magurudumu meusi na rangi nyeupe na maandishi mekundu.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya samawati na suruali ya njano, amesimama ndani ya dau leupe, lenye maandishi ya samawati, lililo ndani ya bahari.

Anga yenye rangi ya samawati, ina mawingu meupe. Mwangaza wa jua, unaimulika bahari iliyo na maji mengi. Uwanja wa mpira wa neti, upo ufuoni mwa bahari, palipo na mchanga mweupe.

Mtu aliyevalia shati la samawati na suruali nyeusi fupi anakimbia ufuoni mwa bahari kando ya uwanja wa mpira wa wavu uliyokando ya miti ya minazi iliyomea

Mwangaza au miale ya jua inaipiga bahari. Dau lipo baharini, mawimbi ya bahari yanaelekea ufuoni mwa bahari.

Majengo mengi yaliyojengwa, yamezingirwa na miti huku majengo haya yakiwa kando ya bahari na dau moja likiwa linapita baharini.

Ndani ya jumba. Kuna milango ya mbao. Mmoja ukiwa wazi na kuta nyeupe iliyo na taa. Feni ikiwa inanig'inia kutoka kwa paa na madirisha yaliyojengwa juu ya ukuta.

Anga ina rangi ya samawati. Nyaya za umeme zimepita kando ya jengo kubwa lililo na rangi tofauti tofauti.

Bajaji, magari yakiwa barabarani huku mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara, kando ya majengo makubwa huku watu wakiwa wanapita kando ya barabara.

Watu wawili waliovalia suti, wanasalimiana, huku watu watatu waliovalia mavazi nyekundu na rangi nyeusi wakiwa wamejifunika vitambaa vyeupe shingoni wakiwa wanawatazama.

Dau tatu zimeegeshwa ufuoni mwa bahari. Mtu aliyevalia shati la samawati na suruali nyeusi anasafisha maji ya bwawa la kuogelea.

Nyaya za umeme zimepita juu kando ya jengo la msikiti lenye rangi nyeupe lililo kando ya jengo la rangi ya njano.

Mti mkubwa umemea nje ya lango la Makupa, lenye rangi ya samawati na msalaba mweupe, huku likiwa limeandikwa maandishi mekundu na kuta zikiwa nyeupe.

Jengo lililojengwa kwa miti na paa la makuti ikiwa liko kando ya miti iliyozunguka jengo hili, uku eneo la mchanga likiwa jeupe.

Jumba leupe lenye maandishi mekundu juu lina meza na viti vyeusi inje huku ubao mweusi wenye maandishi meupe na mbao nyeupe umewekwa kando ya mti.

Jengo lenye kuta nyeupe likiwa na milango iliyowachwa wazi iliyotengenezwa kwa mbao, kando yake kukiwa na kiti cha plastiki huku chini ya milango hiyo kumewekwa mikeka.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wanaingia na wengine wakitoka kutoka kwa jengo kubwa lililo na vioo na maandishi ya rangi tofauti.

Njia iliotengenezwa kwa mawe imezingirwa na nyasi za kijani kibichi inayoelekea katika jengo lililo na paa la makuti.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti; mekundu, meupe, samawati, wamesimama kando ya ndege wakiwa wameshikilia mabango ya rangi tofauti.

Bango leupe, lenye maandishi meusi na michoro ya rangi tofauti linaelezea zaidi kuhusu eneo hili lililo ufuoni mwa bahari.

Ndani ya jengo la kutolea huduma mna watu waliokaa kwenye viti vyeusi, jengo lina sakafu nyeupe. Tarakilishi au kompyuta zimewekwa juu ya meza.

Mfanyakazi wa jinsia mbili tofauti wa kike na wa kiume ,wakiwa wamevalia mashati meupe na suruali nyeusi ,wamesimama nje ya jengo kubwa la kutolea huduma.

Mchanga mweupe wa ufuoni mwa bahari una alama za miguu za watu zilizobaki huku mtu akiwa amesimama ufuoni mwa bahari, maji yakiwa yanipiga mawimbi ufuoni.

Njia iliyotengenezwa kwa mawe iko kando ya nyasi za kijani kibichi na mnazi uliomea kando ya mawe yaliyomea nyasi za kijani kibichi.

Watu wamesimama ufuoni mwa bahari, palipo na mchanga mweupe, ulio na majani meusi. Majengo yaliyojengwa ufuoni, yamezingirwa na miti iliyo ya kijani kibichi.

Ndani ya duka kubwa, lenye sakafu ya hudhurungi, lina kabati iliyopangwa bidhaa tofauti tofauti, zenye rangi tofauti.

Ufuo wa bahari una mchanga mweupe. Maji yamejaa baharini, mawimbi yanaelekea ufuoni mwa bahari yakiwa ya rangi nyeupe. Mwangaza wa jua umeimulika bahari.

Miale ya jua linalozama, yenye rangi ya njano, inaimulika miti iliyomea kando ya maji na milima iliyo kando ya bahari.

Magari ya rangi tofauti na yenye muundo tofauti nyeupe na nyeusi yapo barabarani bajaji imeegeshwa kando ya barabara.

Dau limeegeshwa baharini karibu na ufuoni mwa bahari huku mtu aliyevalia mavazi meusi akiwa ndani ya maji anaogelea.

Barabara iliyo na magari ya aina tofauti tofauti ya rangi tofauti iliyopo kando ya mijengo mikubwa yenye rangi tofauti huku ikiwa imepakana na bahari.

Nyasi za kijani kibichi zimemea kwa mchanga mweupe uliyo ufuoni mwa bahari. Minazi mikubwa imeizingira jengo lililo na hema jeupe.

Mchanga mweupe uliyo kando ya maji, umechanganyikana na matawi yaliyo mafungu mafungu meusi, huku mtu akitembea kando ya maji haya yaliyozingirwa na miti tofauti tofauti ya kijani kibichi.

Mawingu meupe yametanda angani. Madau yameegeshwa ufuoni mwa bahari. Mawimbi yanayotoka baharini yanaelekea ufuoni mwa bahari.

Anga yenye rangi ya samawati, imetanda mawingu meupe. Majengo makubwa yaliozingirwa na miti ya kijani kibichi yamejengwa ufuoni mwa bahari.

Magari, yenye rangi tofauti. Yameegeshwa kando ya majengo makubwa, huku watu wakitembea. Mwengine akiwa amesimama nje ya gari.

Watu waliovalia mavazi ya aina tofauti yenye rangi tofauti ; nyeupe, nyekundu, kijani kibichi na wengine wakiwa wamevalia kofia ,wamejieka mahala pamoja ili kupigwa 𝑝icha.

Wachezaji wa mpira ya vikapu, wakiwa wanakabiliana. Mmoja aliye amevalia nguo nyeupe akiwa ameshikilia mpira huku mwingine aliyevalia nguo ya samawati akiwa anamkabili.

Nyama za wanyama waliochinjwa zinaning'inia huku watu wakiwa wamezingira eneo hili, wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti.

Barabara iliyojaa magari, mengine yakiwa yameegeshwa kando ya jengo kubwa lililo na mti wa kijani kibichi, huku bajaji ikiwa katikati ya barabara na nyaya za umeme zikiwa zimepita juu ya majengo haya.

Bajaji mbili zenye rangi nyeusi na njano zikiwa katika barabara mzunguko iliyo na mchongo ya wanyama ikiwa imezingirwa na miti ya kijani kibichi kando ya majengo makubwa.

Ukuta uliopakwa rangi tofauti: hudhurungi, nyeusi, nyeupe, kijani kibichi na samawati, umewekwa bango lilioandikwa maandishi meusi.

Kando ya milima yenye miti ya kijani kibichi, kuna barabara iliyojengwa iliyopita juu ya bahari huku ikipitisha magari kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Gari dogo lenye magurudumu meusi limeegeshwa mbele ya ndege iliyowachwa mlango wazi, yenye rangi nyeupe na madoadoa mekundu.

Jumba la waisilamu la kuabudu, limejengewa ua, uliozingiriwa na miti midogo na miti mikubwa yenye kijani kibichi na maua ya rangi tofauti tofauti.

Watu wa huduma wameketi katika meza iliyo chini ya hema, wakiwa wamevalia barakoa huku watu wakiwa wamepanga foleni wakija katika meza hii kupata huduma.

Mtu aliyevalia suruali fupi nyeusi, na shati la samawati, mkononi akiwa ameshikilia mfuko mweupe akiwa anatembea kwenye mchanga mweupe, akielekea kwenye jumba lililojengwa kwa miti na paa la makuti.

Mashabiki wameketi kando ya uwanja, uliyo na viti vyekundu wakiwa wamevalia barakoa na mavazi ya rangi tofauti, wakiwa tazama wachezaji wa mpira wa vikapu wakikabiliana.

Miti ya kijani kibichi imemea nyuma ya jengo lilojengwa kwa miti. Na paa makuti na mikeka. Katika mchanga mweupe ulio ufuoni mwa bahari.

Jengo la kutolea huduma, lina mhudumu aliyeketi kwa kiti cheusi, akiwa amevalia shati jeupe, lenye rangi nyekundu kwa shingo akiwa amevalia barakoa na tarakilishi zikiwa mezani.

Nyasi za kijani kibichi zimemea nje ya jengo lililojengwa kwa mawe, lililozingirwa na miti mikubwa ya kijani kibichi.

Minazi midogo, yenye rangi ya kijani kibichi, imemea nje ya ukuta wa jengo wenye rangi ya njano.

Watu wawili wanapita nje ya majengo yaliyo na mlango iliyofunguliwa na nyingine iliyofungwa ya rangi nyeupe na samawati, iliyo na maandishi juu yanayoelezea zaidi ya mahali hapo.

Vivuko vinavyowaka taa vipo baharini, kimoja kikiwa kimeegeshwa ufuoni mwa bahari. Watu wanaingia ndani ya kivuko hicho.

Nyaya za umeme zimepita juu ya barabara, iliyogawanywa mara mbili. Magari ya rangi tofauti na aina tofauti yakiwa barabarani, huku kando ya barabara kukiwa na miti mikubwa iliyomea.

Jengo kubwa lililo na ua lenye miti mikubwa ya kijani kibichi limejengwa kando ya barabara. Mabango meupe yako barabarani yenye maandishi meusi.

Magari meupe, yenye magurudumu meusi na vioo vyeusi, yameegeshwa kando ya barabara, huku bajaji iliyo ya rangi ya njano, ikiwa inapita barabarani.

Dau jeupe lililofungwa kamba na miti iliyokauka miwili, limewekwa kwa mchanga mweupe. Kando yake kukiwa na takataka zilizozingira dau hili.

Njia iliyotengenezwa kwa mawe, ina taa nyeupe zilizozingirwa na nyasi na maua yaliomea kando ya taa hizo yakiwa ya rangi ya njano.

Mtu mmoja aliyeshikilia simu mkononi ananasa picha ya watu wengi waliosimama uwanjani, walioshikilia bango leupe lenye maandishi meusi.

Jengo lilojengwa kando ya maji. Lina paa ya makuti ilyojengwa kwa miti, huku mtu akitembea kando ya jengo hili lilozingirwa na miti ya kijani kibichi iliyomea.

Watu waliovalia nguo tofauti wamesimam ufuoni mwa bahari wakiwa wanaitazama bahari huku wengine wakiwa ndani ya maji wanatembea.

Mchanga mweupe uko katika kiingilio cha eneo la diamonds leisure palipo na bango leusi lililoandikwa zaidi kuhusu eneo hili huku njia hii ya kuingilia ikiwa imezingirwa na miti mikubwa na midogo.

Mtu wa kizungu, aliyevalia mavazi ya rangi tofauti, nyeupe na samawati. Hapo ufuoni mwa bahari, palipo na mchanga mweupe. Mkononi akiwa ameshikilia kamba iliyofunga mbwa wa rangi ya hudhurungi.

Viatu vya kuuzwa, vyenye rangi tofauti tofauti. Kama vile nyeusi, kijivu, kijani kibichi vimewekwa viwili viwili..

Mtu aliyenyoa kipara akiwa amevalia koti jeusi, shati jeupe na tai akiwa amezingirwa na watu waliovalia kofia za rangi ya machungwa, anatoa hotuba.

Duka kubwa la kufanyia biashara na kuuza bidhaa mbalimbali, limewekwa kabati iliyogawanywa kwa vyumba tofauti tofauti, huku bidhaa hizi zikiwa zimewekwa kwa vyumba tofauti na sakafu ikiwa imepakwa rangi ya hudhurungi.

Ukuta wa kanisa wenye madirishi ya vioo, ulio mweupe, umeandikwa maandishi ya rangi ya samawati ukielezea ratiba ya kanisa hili.

Ndege nyeupe iliyochanganyikana na rangi ya samawati imeegeshwa kando ya mabango mawili makubwa yenye maandishi ya rangi tofauti.

Bwawa la kuogelea lenye maji ya rangi ya samawati, limejengwa nje ya jengo leupe lililozingirwa na miti ya kijani kibichi.

Bango la rangi ya samawati na nyeusi na madoadoa meupe, lina maandisi meupe yaliyoandikwa karibu katika mwezi mtukufu wa Ramadani.

Watu wanatembea katika barabara iliyokando ya jengo la msikiti la rangi ya hudhurungi na gari jeusi limeegeshwa nje ya jengo hilo.

Jumba hili la kanisa lina feni zinazoning'inia huku madirisha yakiwa na vioo vya uwazi na sakafu ikiwa imepakwa rangi, huku kuta za nyumba hii zikiwa nyeupe.

Watu wanne walio ndani ya jumba, mmoja akiwa amevalia shati jeupe na barakoa kwa kidevu huku wawili wakiwa wamevalia barakoa zao kwenye midomo.

Bango kubwa leupe, lenye mchoro wa mtu na maandishi meusi, limeweka kando ya barabara inayopita bajaji na bodaboda.

Anga yenye rangi ya samawati, ina mawingu meupe. Maji yamejaa baharini, huku mawimbi meupe yakielekea ufuoni mwa bahari.

Magurudumu meusi yamewekwa chini kando ya mti uliyotoa kivuli mikubwa, watu wawili wakiwa chini wanaponda kitu ndani ya kinu wakitumia miche.

Mtu aliyevalia kitamaduni kwa rangi nyekundu na samawati akiwa na shanga shingoni akiwa ameshikilia mti, amesimama ufuoni mwa bahari .

Miti ya kijani kibichi imemea kando ya majengo ya paa za makuti, iliyojengwa kwa miti na vitanda vilivyowekwa magodoro ya samawati, vilivyotengenezwa kwa miti.

Magari meupe, yako barabarani. Miti mikubwa na midogo, ya kijani kibichi imemea kando ya barabara.

Mtu aliyevalia suti ya samawati, mkononi akiwa ameshikilia bibilia, amesimama mbele ya bendera mbili za Kenya zenye rangi nyeusi, mistari meupe, nyekundu na kijani kibichi.

Maji mengi baharini yakiwa yanasukuma mawimbi hadi ufuoni mwa bahari. Huku mawingu yakiwa yametanda angani.

Vitambulisho vyeupe vilivyo na maaandishi meusi na picha zilizowekwa juu yake, vimepangwa kwa mafungu mafungu vikiwa vimewekwa juu ya meza.

Makasisi waliovalia barakoa na mavazi meupe, wakiwa wamesimama ndani ya kanisa lililo na sakafu ya rangi nyekundu na maua.

Mawimbi yanayotoka baharini, yanaipiga ufuo wa bahari palipopakavu penye mchanga, huku anga ikiwa imejaa mawingu meupe.

Dau tofauti zenye rangi tofauti, zimeegeshwa ufuoni mwa bahari palipo na jengo kubwa la msikiti lenye rangi nyeupe.

Viti viwili vyeupe, viko ndani ya jengo kubwa, lililo na kuta nyeupe, zenye maandishi mekundu na mchoro.

Matunda tofauti tofauti kama vile tikiti maji, maembe, nanasi yaliyokatwa yamehifadhiwa katika sahani nyeupe, zilizowekwa juu ya meza.

Barabara iliyogawanywa mara mbili, imejengwa juu ya bahari, iliyozingirwa na miti ya kijani kibichi. Magari yanapita juu ya barabara hii, yakivuka kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Jengo la kutolea huduma, lenye maandishi tofauti tofauti, lenye vioo vya wazi, huku mhudumu akiwa ndani amevalia shati jeupe lenye rangi nyekundu shingoni, akiwa anatoa huduma kwa watu.

Madau ya rangi tofauti yaliotengenezwa kwa mbao yameegeshwa ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe. Kando ya mchanga mweupe pana mimea mikubwa ya rangi ya kijani.

Ukuta mweupe wa jengo, una maandishi yaliyo ya rangi ya hudhurungi, ya kiarabu na picha iliyo na maandishi meusi.

Mtu aliyevalia kofia, shati la samawati amesimama 𝑘ando ya gari kubwa lililobeba tingatinga iliyo ya rangi ya kijani kibichi na magurudumu meusi.

Bajaji yenye rangi la kijani kibichi na njano, inamaandishi katika kioo ya rangi nyeupe na njano.

Jua liliofukwa kwa mawingu linatoa mwanga unaomulika bahari, watu wakiwa wamesimama ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe.

Bango jeusi lililo na maandishi yenye rangi samawati, nyeupe na nyekundu likiwa limeandikwa maelezo zaidi kuhusu bango hili, likiwa na picha ya watu watatu.

Gari kubwa lina rangi nyeupe na nyeusi, na maandishi ya rangi tofauti tofauti, samawati, yakiwa yameandikwa mbele ya gari hili.

Ndani ya jengo la msikiti kuna waisilamu wengi waliopiga magoti waliovalia kanzu za rangi tofauti nyeupe, samawati na njano wanaabudu.

Waislamu wakiwa ndani ya jengo, wamevalia kanzu nyeupe na mmoja ameshikilia kipaza sauti cheusi.

Vikombe vilivyo na vinywaji aina tofauti vyenye rangi tofauti vimewekwa juu ya meza. Vyakula vya aina tofauti vimehifadhiwa katika sahani nyeupe zilizowekwa juu ya meza.

Basi la rangi ya kijani kibichi, lenye maandishi meupe linapita katika barabara ya udongo iliyo katikati ya majengo makubwa na kando yake kuna magurudumu yaliyowekwa chini.

Bahari yenye rangi ya samawati inasukuma mawimbi hadi ufuoni mwa bahari huku eneo lenye kijani kibichi likiw limechanganyikana na mijengo mikubwa.

Ufuo wa bahari una mchanga mweupe, matawi ya kijani kibichi yaliyomea na miti mikubwa ya minazi iliyozingira eneo hili, huku watu wakiwa wamesimama ufuoni mwa bahari.

Ukuta wa jumba ulio na madirisha mawili yaliyowazi, umeandikwa maandishi ya rangi wa samawati na nyekundu na mchoro wa mnazi na maji yaliyo kando na mnazi.

Mtu aliyevalia samawati na rangi nyekundu amesimama ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe uliyozingirwa na miti iliyomea kama vile minazi.

Watu wawili wameketi katika viti nyeupe, wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti ndani ya jengo lililo na kuta nyeupe.

Dumu la maji leusi lililo nyuma ya bango jeusi la SAMSUNG liko katikati ya majengo mawili huku jengo moja likiwa na wadoli waliovalishwa nguo.

Dau mbili zimeegeshwa ufuoni mwa bahari iliyozingirwa na miti ya kijani kibichi, watu hawa Wanaingia kwenye dau hili wakiwa wamebeba mizigo moja aliyevalia shati jeupe akiwa na bagi mgongoni .

Chakula kilichowekwa ndani ya sahani nyeupe , huku mkono ukiwa umeshikilia umma na kisu ya chuma ikiwa 𝑖mewekwa ju ya sahani hiyo, kando yake kukiwa na kikombe cheupe.

Madau yameegeshwa ufuoni mwa bahari, huku kuna mtu amesimama kando ya dau moja lililobeba watu, likiwa linatolewa ili kusafirisha watu.

Mlango uliowazi wenye vioo ya rangi ya jano, kijani kibichi, samawati unatupatia taswira ya jinsi ndani kulivyo, na mtu aliyekaa kwenye kiti.

Uwnaja wa mpira wa wavu uko ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe. Mtu amesimama ufuoni mwa bahari akiitazama bahari.

Uwanja wa mpira wa wavu wenye mchanga mweupe uko nje ya jumba liliyojengwa kwa mawe lililozingirwa na minazi.

Watu waliovalia mavazi ya rangi tofauti, wakiwa wamebeba mizigo, wanatoka kutoka kwa ndege, iliyoegeshwa, ya rangi nyeupe na madoadoa mekundu.

Jua linamulika, jumba ambalo limejengwa ufuoni mwa bahari, huku likiwa limezingirwa na miti tofauti tofauti na mchanga mweupe wa ufuoni mwa bahari.

Mtu aliyesimama nje ya jengo amevalia kanzu nyeupe nyuma yake kukiwa na bajaji iliyoegeshwa iliyoandikwa maandishi meusi na iliyo na rangi njano na nyeusi.

Watu wawili waliosimama nje ya jumba la kiislamu la kuabudu, mmoja akiwa amesimama mlangoni na mwingine akiwa uani, wanatazama ndani ya jumba hili.

Dau limeegeshwa kando ya bahari na lingine likiwa ufuoni mwa bahari palipo na mchanga na kuna watu walioketi huku wawili wakiwa wamesimama kando ya ngamia

Shambiki wa Bandari wakiwa uwanjani. Wengine wameketi na wengine wamesimama. Wakiwa wanashangilia timu yao ya Bandari kwa kushikiria mabango .Kuashiria ujasiri wa timu yao.

Magari haya matatu yakiwa barabarani huku moja likiwa limebeba petroli likiwa linaongoza msafara barabarani. Barabara hii kando yake kuna nyasi za kijani kibichi.

Bajaji yenye rangi ya nyeusi na njano, imeegeshwa kando ya jengo la jacaranda, huku mtu akivuka barabra akielekea katika eneo hilo.

Eneo hili la bahari linaonyesha madau yaliyo beba watu huku yakiwa yanaelekea kuvuka upande mmoja hadi upande mwingine na mawingu yaliyo tanda hewani yanaonekana.

Kivuko hiki kimeegeshwa ufuoni mwa bahari, kikisubiria maabiria waingie wasafirishwe kutoka eneo moja hadi lingine. Huku kando yake kuna kivuko kingine ambacho tayari kinasafirisha watu.

Njia hii iko kando ya mti mmoja mkubwa uliyo na matawi makubwa makubwa ya kijani kibichi na miti mingine ikiwa imemea juu ya mti huu.

Mtu huyu anayetembea katika eneo lililozingirwa na miti tofauti tofauti, kama vile minazi na eneo hili liko la kijani kibichi.

Viti vya miti vilivyotengenezwa ,vyenye muundo wa mchoro wa ndovu, vikiwa vimewekwa ufuoni mwa bahari na mbwa ikiwa imelala kando ya meza ya miti.

Mchanga mweupe wa bahari umechanganyikana na takataka zilizo jikusanya ufuoni mwa bahari, zilizotoka ndani ya bahari. Takataka hizi zikiwa 𝑧𝑎 rangi ya nyeusi, zilizochanganyikana na miti na vitu tofauti tofauti.

Miti imewekwa nje ya nyumba ya kitamaduni iliyojengwa kwa udongo mwekundu na kupakwa rangi nyeupe na kuwekwa paa la makuti.

Watu wakiwa katika makundi tofauti tofauti. Wako baharini wanaogelea, huku madau matatu yakiwa baharini na mawimbi ya bahari yakiwa yanapiga.

Bajaji imeegeshwa kando ya barabara, huku watu wakiwa wanapita kando ya barabara na mbele yake kuna pembe zilizojengwa kwa barabara na majengo makubwa yaliyoko kando ya barabara.

Vivuko hivi viwili, vikiwa baharini. Vinasafirisha watu kutoka ng'ambo moja hadi ya pili, huku kando ya bahari kukiwa na mijengo mikubwa iliyojengwa.

Mtu aliyevalia suruali nyeusi na shati jeupe mkononi akiwa amembeba mfuko mweusi akionekana akiingia katika soko. Jumba hili nje yake kuna paka aliyeketi kwenye mawe.

Mchanga mweupe wa ufuoni mwa bahari ulio changanyik𝑎𝑛a na matawi yaliyotoka baharini. Huku mtu akiwa anaokota vitu mchangani, na madau mawili yakiwa yameegeshwa baharini.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wameketi katika ofisi ya kutolea huduma za kupeana hati za kuzaliwa na za kufa, wakiwa wameweka tarakilishi mezani na viti viwili vyeusi vya wageni vikiwa kando.

Bararabara nyeusi iliyogawanywa katikati kwa rangi ya njano, huku kando yake kuna miti mikubwa na minazi iliyo mea kando ya barabara.

Eneo hili la kutolea huduma liko na watu walio simama na huku wamama wawili walioketi kwenye viti wanatoa huduma kwa wananchi hawa wakiwa wameshikilia makaratasi yao.

Mchoro huu ni wa jengo la korti kuu ya Kenya, likiwa limechorwa na minazi iliyo kando yake na maneno yaliyo andikwa yakiwa yanaelezea umuhimu au maana zaidi ya koti hii ya jengo la Kenya

Barabara imepita katikati ya majengo mawili. Bodaboda ikiwa imeegeshwa kando ya barabara palipo na nguzo za nyaya za umeme na mtaro uliyojaa maji machafu.

Mawingu meupe yakiwa yametanda angani, huku mtu mmoja aliyevalia shati jekundu na suruali nyeusi akiwa anaelekea kando ya ndege iliyoengeshwa, ndege hi ikiwa ni ya rangi ya manjano na mlango wake ukiwa umeachwa wazi.

Eneo hili la kufanyia biashara, likiwa limewekwa vitu au bidhaa aina tofauti tofauti kama vile uteo, vikapu, meza zilizotengenezwa na miti.

Magari mawili yameegeshwa nje ya jengo kubwa la kiislamu huku mlangoni kuna mtu aliyeketi katika jengo hilo na kando ya jengo hili kuna majengo mawili tofauti tofauti.

Ufuo huu kwa bahari, upo na dau lililoegeshwa kando ya mnazi na kuna mtu aliyesimama kando ya bahari akiwa anatazama bahari na eneo hili lipo na miti iliyomea kando.

Miale ya jua inaipiga dau hili. Mtu akiwa amesimama ndani ya dau hili. Liloegeshwa kando ya bahari. Iliyozingiriwa na miti mikubwa ya kijani kibichi.

Watu wanavuka barabara iliyo kando ya jengo kubwa lililo kando ya msikiti. Huku barabara hii inapitisha bajaji zenye rangi nyeusi na njano, na lori ikiwa inaongoza.

Kivuko kilichoko baharini kinavusha watu kutoka ng'ambo moja hadi kwenda nyingine huku kingine kikifwata nyuma na kando ya bahari hii kuna mabango, majunmba na miti iliyomea.

Hiki ni kivuko kikiwa baharini kinavusha watu kutoka ng'ambo nyingine hadi ng'ambo nyingine, na kando ya kivuko hiki kuna meli iliyoegeshwa.

Wachezaji mpira wa wawili wa timu tofauti ,wakiwa uwanjani wanacheza mpira wa miguu huku kiwanja kikiwa na nyasi ndogo za kijani kibichi, na nje ya uwanja kuna wachezaji wanawatazama na bango kubwa likiwa nje ya uwanja.

Jengo hili lililojengwa kando ya bahari, limezingirwa na miti tofauti tofauti, kama vile minazi na bahari inaonekana kwa mbali na jengo hili limefungwa hema.

Miale ya jua lilofukwa na mawingu meupe, inaipiga bahari huku madau mawili yakiwa baharini na mawimbi ya maji yakiwa yanapiga.

Eneo hili la kuabudu la Waislamu, limetandinkwa mikeka tofauti tofauti 𝑛𝑎 huku 𝑤aislamu wawili wakiwa wamevalia kanzu zao, wako tayari kuabudu.

Jua linalozama linatoa miale ambayo inaipiga ndege zikiwa zimeegeshwa katika uwanja wa ndege. Na uwanja huu unaonekana ukiwa umechorwa na magari yakiwa kando ya ndege.

Nje ya jengo hil𝑖, kuna mauwa, nyasi na njia iliyo gawanyika ya kuingia katika jumba hili na kando ya njia hizi, kuna minazi iliyo mea na nyuma ya minazi hii kuna mawe yaliyo mea nyasi na miti midogo midogo.

Bidhaa za kuuzwa, kama vile uteo, mkeka, viti, meza, zimewekwa kando ya barabara ambapo eneo hili limezingirwa na miti mikubwa.

Ufuo huo wa bahari uko na mchanga mweupe uliyochanganyikana na matawi yaliyotoka baharini mtu akiwa amesimama ufuoni mwa bahari na mawimbi yakiwa yanipiga baharini.

Gari moshi hili linasafirisha watu na mizigo kutoka eneo moja hadi lingine, na gari moshi hili lina rangi tofauti tofauti, na mbele yake liko na vioo viwili na barabara yake ni ya vyuma.

Duka la kuuza vitu au vifaa vya umeme, kama vile pasi na vitu vingine vimewekwa ndani ya kabati iliyogawanywa mara mbili.

Afisa aliye valia Koti la viakisi na suruali nyeusi anaiongoza ndege inayokuja upande wake, huku magari mawili yakiwa yanamwagia ndege hiyo maji.

Gari lenye vioo vyeusi na matairi meusi limeegeshwa nje 𝑦a ua la msikiti mkubwa uliyozungukwa na miti midogo na mikubwa, huku angani mawingu meupe yakiwa yametanda.

Gari jeupe lenye vioo vyeusi likiwa linapita barabarani, ambayo iko kando ya msikiti uliojengwa, uliozingirwa na miti mikubwa, huku nyaya za umeme zikiwa zimepita juu.

Picha iliyowekwa ukutani, nyeusi iliyo na maandishi meupe, yanaelezea kuhusu picha hizi zilivyotengenezwa, kutokana na vitu au bidhaa tofauti tofauti.

Mchanga mweupe wa ufuoni mwa bahari umechanganyikana na matawi yaliyotoka baharini. Huku mtu akiwa amesimama kando ya ufuo mwa bahari. Na jengo likiwa limejengwa kando ya bahari hii limezingirwa na minazi.

Uwanja ukona nyasi za kijani kibichi una mashabiki waliovalia, mashati ya bandari huku mmoja aliyevalia koti jeusi akiwa ameinua bango la bandari leupe.

Feni mbili zinang'inia, zilizowekwa juu ya paa ya nyumba hili na milango mitatu iliyowazi inatupatia fursa ya kupata kuona taswira ya nyumba hii ilivyo ndani.

Meli hii imeegeshwa ufuoni mwa bahari, na kando ya meli hii kuna meli inayoingia, na meli hii imewekwa mizigo tofauti tofauti itakayo safirishwa.

Eneo hili la mji likona majengo tofauti tofauti, likiwa na nyaya za umeme zinazowasha taa kuashiria ni usiku na barabara ikiwa na magari mengi ya tofauti tofauti.

Madau mawili yanasafirisha watu baharini, kutoka eneo moja hadi lingine na bahari hii imezingirwa na miti tofauti mirefu na mifupi.

Eneo hili la koro liko na bango lilojengwa katika geti, ambalo linaashiria vitu au huduma mbali mbali zinazopatikana katika eneo hili kabla ya kuingia.

Hili ni bango la kanisa la Mombasa, linaloonyesha ratiba ya kanisa hili kuanzia saa moja asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni.

Jengo hili la kuabudu, liko na watu waliosimama nje, wakiwa wamevalia mavazi yalio ya rangi tofauti tofauti. Na nje ya jengo hili, kumewekwa mitungi iliyowekwa maji ili watu wakapate kunawa mikono yao.

Eneo hili la uwanja wa ndege, likiwa limezingirwa na miti iliyo ya kijani kibichi, 𝑙inaonekana kuwa ndege imeegeshwa na ndege hii ya rangi nyeupe na madoadoa mekundu.

Watu wamesimama kando ya bahari, wakiwa wanaiangalia bahari, huku mawimbi yakiwa yanapiga baharini na anga ikiwa na mawingu meupe.

Watu wamesimama ndani ya kivuko ambacho kinavusha watu kutoka eneo moja la bahari, hadi eneo 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒, huku kando ya bahari kukiwa na majengo yaliyowaka taa.

Uwanja huu wa mpira wa wavu uko na mchanga mweupe na kando yake kuna jumba lililojengwa kwa makuti na likiwa limezingirwa kwa miti iliyo ya kijani kibichi.

Hizi ni bidhaa za biashara. Zilizotengenezwa na miti. Zikiwa zimewekwa kando ya barabara. Kwa minajili ya kufanya biashara .kwa watakao pita kwenye eneo hili waweze kuziona .

Jumba hili la kutolea huduma huku watu wakiwa wamesimama kando ya eneo linalotolea huduma wakiwa wanapewa maelezo zaidi. Watu hawa wamevalia nguo aina tofauti tofauti. Mwingine akiwa amevalia suti nyeusi.

Duka kubwa la kuuza televisheni ,limepanga televisheni aina tofauti tofauti chini. Huku watu wakiingia kuangalia televisheni hizo kwa minajili ya kuzinunua.

Picha hii iliyo na mchoro wa mwanamke aliye zungukwa na nyoka. Imewekwa kwenye chumba ,ambapo mbele yake Kuna jiwe, lililo wekwa konokono au bidhaa iliyofanana na konokono .

Kibao cheusi chenye maandishi meupe, kiko katika lango la kuingia eneo la kucheza gofu la Diamonds Leisure na eneo hili limezingirwa na minazi na miti iliomea katika mawe.

Barabara hii ikiwa inaonyesha magari yanayokuja na magari yanayoenda, huku barabara hii kando yake kukiwa na majengo tofauti tofauti na miti iliyo kando ya barabara.

Eneo hili la ufuoni mwa bahari, liko na jengo lilojengwa na miti na kando ya jengo hili limezingirwa na minazi na miti tofauti iliyo ya kijani kibichi.

Mtu aliyesimama kando ya barabara iliyozingirwa na kichaka cha kijani kibichi, akiwa katika barabara ya udongo, na nyuma yake kuna basi la kusafirisha watu lililoko limezingirwa na majumba yaliojengwa kando ya barabara,

Barabara hii ina mlolongo wa magari yaliyosimama na kando ya barabara kuna nyasi zilizomea na miti iliyoizingira nyumba zilizojengwa kando ya barabara.

Eneo hili limejengwa kando ya bahari. Likiwa limezingirwa na minazi na miti tofauti tofauti iliyo ya kijani kibichi, ambapo bahari inaonekana kwa mbali.

Mlango huu wa nyumba ulio wazi unatupatia fursa ya kuona eneo la nyumba ya ndani, palivyo pasafi na palivyopangwa vizuri.

Ufuo huu wa bahari, ulio na mchanga mweupe, uliochanganyikana na matawi kutoka baharini, una jengo la makuti lililo𝑗engwa kando ya minazi.

Jengo la miti na paa la makuti, limejengwa ufuoni mwa bahari palipo na mchanga mweupe na vitanda vilivyojengwa kwa mbao, vikiwa vimezingirwa na minazi.

Hizi ni bidhaa za kitamaduni, zilizowekwa kando ya barabara, ili kwa minajili ya kufanya biashara, kwa wapita njia watakazo ziona waweze kuzinunua.

Milango ya jengo hili la soko likiwa wazi, watu wanaingia na mizigo, huku kando ya jengo hili kuna barabara inayopitisha bajaji mbili.

Jengo la ndege la manda lina milango mitatu na nje ya jengo hili kuna nyasi, miti midogo midogo, na miti mikubwa iliyo ya kijani kibichi.

Hili ni kivuko kinachovusha watu kutoka ngambo moja hadi nyingine Katika bahari. Na bahari hii imezingirwa na majengo. yaliyozingirwa na miti ya aina mbali mbali. Iliyo ya kijani kibichi.

Eneo hili la barabara, limezingirwa na watu, wakiwa wanatembea, na magari yakiwa barabarani na kando ya barabara, kuna matakataka yaliyotupwa mengi sana.

Eneo hili la kuabudu likiwa na jengo la kiislamu, lililopakwa rangi tofauti tofauti na mzee mmoja anaonekana akiwa ameketi nje ya jengo hili.

Waislamu wawili walio simama wakiwa wamevalia mavazi ya kiislamu, wanatoa mafunzo kwa watoto wadogo walioketi ndani ya jengo la kiislamu.